Nguzo mbili za mbao ambazo zimesimamishwa na kuchimbiwakatika eneo la ardhi, ngozo hizo hutumika kwa kupokea umeme kutoka maeneo mbalimbali na kupeleka katika maeneo mengine, pia huweza kupeleka umeme katika majumba ya watu ili wapate kutumia kwa matumizi mbalimbali kama vile mwanga, na kupikia.

Nguzo mbili za mbao ambazo zimechimbiwa katika ardhi na kushikilia mashine maalumu, ambayo inatumika kwa ajili ya kupoozea umeme ambao unatoka katika maeneo ya chanzo. Mashine hiyo hupoza umeme na kufikia kiasi ambacho, kinaweza kikatumika katika hali rafiki kwa watumiaji.

Pikipiki nzuri na kubwa yenye rangi ya kijani pamoja na nyeusi ambayo ina matairi mawili mbele na nyuma, pikipiki hiyo ambayo inamilikiwa na kampuni ya usafiri inayofahamika kama boloti, ambayo hufanya kazi kwa njia ya kidigitali ambapo mteja waweza kuandika sehemu anayotaka kutoka na kwenda, ili muendeshaji apate kuja kumchukua mifumo hii inarahisisha kwa kiasi kikubwa sana mfumo wa usafirishaji.

Vijana wawili wa kiume waliobebana wamepanda pikipiki ambayo, inajulikana kwa jina maarufu kama bodaboda. Ambapo hutumika kama kifaa cha usafir kutoka sehemu mmoja kwenda sehemu nyingine. Bodaboda imekuwa ikitumiwa na watu wengi kwa sababu ni usafiri wa haraka zaidi.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu ambalo gari hilo limefunikwa upande wa juu na kuacha wazi, sehemu yenye gari hilo huzunguka mitaani na kizoa taka taka shughuli hiyo husaidia kuweka mazingira katika hali ya usalama na kumwepusha binadamu na magonjwa mbalimbali.

Eneo liliotengenezwa kwa chumba maalumu na kupakwa rangi ya bluu , eneo hilo linatumika kwaajili ya kukusanya takataka mbalimbali kamavile makopo pamoja na maboksi kutoka maeneo mbalimbali ya mitaani pamoja na maofisini, utunzaji wa mazingira umekua ni kitendo cha uungwana na umuhimu sana ili kuepusha uchafuzi wa mazingira.

Majaba matatu yenye rangi nyeusi, ambayo yametengenezwa kwa mfumo wa matairi ili kuhakikisha uraisi wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Majaba hayo hutumika kwa ajili ya kukusanya takataka kutoka eneo hili, ambapo hutumika zaidi katika maeneo ya mahospitali pamoja na maeneo ya maofisi.

Sehemu ambayo watu wamekwaa ma kutoa nyasi ili moto usipate kufika kwenye eneo lingine, ambapo shughuli hiyo hufanywa ili mazingira yawe safi na Salama ili kuepushana na matatizo mbalimbali yatokanayo na takataka kama vile; makopo pamoja na vyupa.